Hili ni elfu moja ya kitambo ambayo ilitumika miaka michache iliyopita. Pesa hii ilikuwa na uwezo wa kununua vitu vingi sana na kwa sasa kuna elfu moja mpya ambayo imetokea. Pia ina uwezo wa kununua vitu vingi sana kwa sababu pesa ina manufaa mengi katika maisha ya binadamu.

Hii ni gari ambalo mara nyingi hubeba abiria kutoka katika kaunti hii ya Kisumu hadi katika kaunti ya Busia. Magari haya pia yanapatikana mara mingi katika hospitali ya kusafirisha wagonjwa kutoka hospitali moja hadi nyingine.

Hizi ni pesa nyingi sana. Pesa ni kitu bora katika maisha ya binadamu kwa sababu pesa inatumika kununua vitu vingi na pia pesa inatumika kulipa vitu tofauti tofauti. Unaweza tumia pesa kununua nguo, kununua chakula, kununua viatu vilevile pesa inaeza tumika kulipa karo na hata kulipa nauli kutoka mahali pamoja kwenda mahali pengine.

Hili ni mojawapo ya magari yenye bei ghali sana katika nchi ya Kenya. Magari haya mara mingi hutumiwa tu na wanasiasa, walimu wa vyuo vikuu na vile vile wafanyibiashara hodari katika nchi hii. Haya ni magari ambayo yanagharimu pesa mingi zinaponunuliwa dukani.

Hapa ni mahali ambapo magari yana uzo. Gari ni kitu muhimu sana kwa sababu binadamu wanaweza kutumia gari kwenda mahali mbali sana, kutumia dakika chache. Vile vile, gari pia ni kitu muhimu sana kwa sababu unaweza ukabeba nayo watu na kupata pesa.

Hapa ni dukani mahali ambapo vifaa vya kujirembesha kwa wanawake vinauzwa. Kuna vifaa tofauti tofauti ambavyo wanawake wanatumia ambavyo vinauzwa hapa ili kuongeza urembo katika mwili wao. Wanajirembesha na kuweza kupendeza sana.

Hapa ni mahali apo magari yanauzwa, kuna magari ya rangi tofauti tofauti kama vile nyeupe, nyeusi , samawati ,nyekundu, mtu anapokuja kununua gari anachangua tu lile gari ambalo linampendeza hapa na ni magari yenye bei ghali sana, magari ambayo mara nyingi hutumika na walimu wa vyuo vikuu na wafanyakazi katika ofisi za serikali.

Hili ni shilingi elfu moja ,pesa hili lina thamani sana katika maisha ya binadamu kwa sababu mtu anaeza akanunua chochote ambacho anahitaji katika maisha yake , ikue chakula, ikue viatu ,ikue nguo , vilevile mtu pia anaweza kutumia kulipa karo shuleni.

Hizi ni magari yenye bei ghali sana. Gari ni kitu muhimu sana katika maisha ya binadamu kwa sababu, gari linatumika kuenda mahali mbalimbali, na kufanya haraka sana, kutokana na jinsi ambavyo imeundwa.

Hapa ni mahali ambapo magari yanauzwa. Gari nyeupe, gari nyekundu na gari nyeusi. Magari ni vitu muhimu sana katika maisha ya binadamu kwa sababu mtu anaweza tumia gari ili kufika mahali hata ikiwa mbali kwa muda mchache. Vilevile, gari ni kitu muhimu sana, na magari ni bei ghali kama haya mara mingi hutumiwa tu na wanasiasa au wafanyakazi katika serikali.

Hizi ni pesa, pesa ni kitu muhimu sana katika maisha ya binadamu, kwa sababu mtu unaweza tumia pesa kununua vitu tofauti tofauti. Mtu anaweza nunua manguo, anaweza nunua chakula na vile vile anaweza tumia pesa kununua karo ya shule.

Hizi ni pesa mingi sana. Pesa ni kitu muhimu mtu anapokua nayo kwa sababu pesa ni kitu ambacho ni chombo cha amani. Mtu akiwa na pesa anakua na amani maishani mwake na vilevile anakua na uwezo wa kununua chochote ambacho anakitaka maishani.

Familia hii inafurahia sana wanapata mlo wao na baba anafurahia na watoto wakehapa mbele, vile vile mama amesimama nyuma na yeye pia anafurahia kutokana na furaha ambayo familia yake iko nayo.

Hili ni kibanda mahali ambapo matunda tofauti tofauti yanauzwa. Hapa naona tikiti maji inauzwa hapa. Hili ni tunda tamu sana. Ambalo linaongeza damu kwenye mwili na pia linaongeza maji mwilini.

Hili ni duka kuu kutokana na jinsi ambavyo aina ya maziwa yamepangwa hapa. Hiyo ndio inadhihirisha kwamba hili ni duka kuu na hapa ni mahali ambapo maziwa yanauzwa. Maziwa ni kitu muhimu sana katika maisha ya binadamu kwa sababu maziwa inaongeza nguvu mtu anapoikunywa na pia inaongeza protini mingi katika maisha ya binadamu.

Hili ni duka la michoro na uchongaji tofauti tofauti. Naona mchoraji ambaye ako hapa au mchongaji ambaye ako hapa, amechonga wanyama wa porini kama vile twiga na hata pundamilia. Naona michoro tofauti tofauti pia kwenye ukuta huu.

Haya ni magari. Magari ni vitu bora sana kwa sababu yanaweza yakabeba abiria kutoka mahali fulani hadi mahali pengine na dereva kupata pesa. Vile vile magari urahisisha kazi kwa sababu inaokoa wakati na vile vile pia inafanya mtu kuwa na utulivu mahali kwa sababu anajua mahali anapoenda atafika kwa haraka.

Haya ni magari ya mtu binafsi kuna gari ya samawati, gari nyeusi, gari nyeupe na gari nyeupe ingine, magari haya yanapendeza sana na wenyewe wanafurahia kukutana wanajivunia sana kuyamiliki magari haya.

Hapa ni mahali ambapo magari yanauzwa. Gari ni kitu bora sana katika maisha ya binadamu kwa sababu binadamu anaeza akatumia gari kuenda mahali kutumia dakika chache sana. Vile vile anaeza tumia gari kubeba mizigo mingi kuliko akitumia baiskeli ama pikipiki.

Hili ni duka mahali ambapo viatu vinauzwa. Kiatu ni kitu muhimu sana mtu anapovaa kinazuia maumivu ambayo mtu anapata akitumia miguu tupu. Na pia viatu vinaleta heshima kwa mtu ambaye amevaa viatu kwa sababu, mtu anapovaa viatu, anaonekana kama mtu maarufu sana.

Hapa ni mahali ambapo nyanya inauzwa. Nyanya ni kitu muhimu sana na ni kitu kitamu sana. Inatumika katika upishi ili kuongeza ladha katika chakula na vilevile inatumika ili kufanya chakula kinachopikwa kionekane kizuri.

Ufunguo wa gari unapeanwa rasmi kwa mtu huyu. Hii inadhihirisha kwamba mtu huyo amenunua gari na anapewa ufunguo huo, kumaanisha anaimiliki sasa. Ni kitu bora sana mtu akinunua gari kwa sababu anaweza akaenda safari ndefu kutumia gari lake bila kusumbuliwa kuombwa nauli pia.

Hili ni duka aina ya Mpesa. Duka ya Mpesa ni duka muhimu sana kwa sababu mtu anaweza akaweka pesa kwenye simu yake akienda katika duka hili. Vilevile mtu akiwa na pesa kwenye simu yake anaweza kuja kwenye duka hili na kutoa pesa hizo na kutumia akiwa nazo mkononi.

Hili ni gari ambalo linajulikana kama matatu. Mara nyingi magari ya matatu hutumika kubeba abiria kutoka mahali pamoja hadi mahali pengine. Mara mingi hutumika kubeba abiria kutoka kaunti hii ya kisumu, hadi kaunti ya Busia, wakiwa wanachukuachukua watu kwenye barabara wakipita nao.

Hapa ni mahali ambapo magari yanauzwa. Kuna gari nyeupe, kuna magari nyeusi, vilevile kuna gari nyekundu. Magari haya ni magari bora sana ambayo mtu anafaa kuwa nayo kwa sababu yanatumika kubeba mizigo mingi, na pia yanatumika kufika mahali kwa saa au wakati unaofaa.

Duka ni kitu muhimu sana katika maeneo tofauti tofauti. Mtu anaweza kununua chochote anachotaka inayopatikana kwenye duka hilo. Vilevile mtu anaweza kuweka pesa zake kutokana na jinsi hapa kuna mpesa na mtu pia anaweza kutoa pesa kwenye simu yake na kutembea nayo mkononi.

Hili ni duka na pia ina Mpesa hapo ndani. Duka la Mpesa ni duka muhimu sana kwa sababu inaweza inasaidia mtu katika maeneo tofauti tofauti ili kuweka pesa kwenye simu yake, vile vile mtu anaweza toa pesa iliyo kwenye simu yake na kuitumia mkononi na hili duka pia linauza vitu vingi ambayo ni ya maana sana katika eneo tofauti tofauti.

Hapa ni duka ambapo viatu vinauzwa. Viatu ni vitu bora katika maisha ya binadamu kwa sababu inazuia maumivu mguuni mtu anapotembea mguu tupu. Vilevile pia inafanya mtu anakuwa mtu wa kuheshimiwa anapovaa viatu venye bei ghali.

Hili ni gari lenye bei ghali sana, kutokana na jinsi ambavyo imeundwa ni gari ambalo linapendeza sana na ina gurudumu ambayo inagharimu pesa nyingi pia ,ni gari nyeusi yenye pesa mingi ambayo mara mingi ununuliwa na kuendeshwa na wanasiasia hodari na vilevile wafanyikazi katika ofisi za kiserikali katika nchi ya Kenya .

Hili ni duka la maziwa. Muuzaji huyu naona anapima maziwa kutumia kibaba kimoja hapa ili kuuzia mtu. Maziwa ni kitu muhimu na ni kitu bora pia. Inaongeza nguvu na vilevile inaongeza protini katika maisha ya binadamu.

Hizi ni vitu tofauti tofauti ambazo mara nyingi hukua tamu sana. Ni vitu ambazo hupikwa na mara nyingi hupandwa na wakulima kwenye shamba na vitu hivi vikilindwa vizuri hufanya vizuri sana katika shamba hilo.